Usambazaji wa umeme ambapo kuna nguzo mbili ambazo zimebeba transfoma, inayotumika kuupooza au kuuchochea kabla ya kufika katika eneo la matumizi. Pia kuna nyaya zinazopeleka umeme majumbani au viwandani.

Nguzo mbili zimetumika kushikilia transfoma, amabyo hupooza au kuchochea umeme kabla ya kufika kwa watumiaji, pia kuna nyaya ambazo zinasafirisha bidhaa hiyo kuelekea maeneo tofautitofauti kama vile majumbani na viwandani.

Nguzo yenye nyaya nyingi za umeme, zilizofungwa juu yake, zinasaidia kusambaza huduma hiyo maeneo mbalimbali, kama vile; nyumbani au viwandani, pia kuna taa ya barabarani ya kisasa yenye paneli ya sola.

Usambazaji wa umeme ambapo kuna nguzo yenye nyaya mbalimbali ambazo zinatumika kupeleka huduma hiyo katika maeneo tofautitofauti, kama: majumbani, viwandani au maofisini; ili kutoa nishati ya mwanga au joto.

Kituo kikubwa cha kusambaza umeme chenye miundombinu ya nguzo kubwa za chuma, nyaya nene, transfoma na vifaa vingine vya kudhibiti na kusambaza huduma hiyo. Eneo hili limezungukwa na uzio wa usalama, pia kuna watu wachache waliovaa sare.

Usambazaji wa umeme ambapo kuna miundo mbinu yaani transfoma inayotumika kuchochea au kupunguza kiwango chake. Pia, kuna nyaya zinazotumika kupeleka bidhaa hiyo katika maeneo mbalimbali, yaani makazi ya watu.

Usambazaji wa umeme, ambapo mnara wa chuma ambao, umeshikilia nyaya zinazopitisha bidhaa hiyo. kuelekea kwenye viwanda au makazi ya watu. hii husaidia kuzalisha nishati ya joto, mwanga na kuendesha mashine mbalimbali.

Alama za barabarani ambapo bango linaashiria kuvuka kwenye eneo la pundamilia. Kuna mwanamke kipofu anayepita mahali hapo, huku ameshika fimbo mkononi kwa ajili ya kumuongoza; na hii hupunguza ajali.

Uchafuzi wa mazingira ambapo, takataka yaani makopo, karatasi na mifuko zimetupwa na kuziba maji yasitiririke kwenye mto. Na hii hupelekea kutengeneza mazalia ya mbu, na mlipuko wa magonjwa kama vile kipindupindu.

Usafi wa mazingira, ambapo gari linapita mtaani na kukusanya takataka. Watu wanaweka uchafu huo, baadae hupelekwa jalalani kumwaga, hii husaidia kuboresha muonekano wa maeneo na kuzuia magonjwa.

Kikapu cha plastiki chenye matobo pembeni, ambacho hutumika kuhifadhia takataka katika maeneo tofautitofauti, kama vile darasani, majumbani au ofisini. Hii husaidia katika usafi wa mazingira.

Chombo cha plastiki chenye mfuniko wake, ambacho kimewekwa takataka na kujaa na nyingine zimemwagika chini. Uchafu huu hubebwa na kupelekwa jalalani ili kusaidia kuweka mazingira safi, pia kuepuka magonjwa.

Kikapu cha plastiki chenye matundu pembeni, kimetumika kuhifadhia takataka, yaani makopo na karatasi na baadae hupelekwa jalalani kumwaga uchafu, kifaa hiki hutumika ofisini, majumbani, au hotelini kwa ajili ya usafi wa mazingira.

Uwekaji vizuri wa mazingira ambapo wanaume wanasafisha sakafu kwa kutumia brashi na maji yanayotoka kwenye bomba kubwa, hii ni muhimu kwani husaidia kuboresha muonekano wa maeneo, kuzuia harufu mbaya na mlipuko wa magonjwa.

Eneo la mjini ambapo usafi wa mazingira unafanyika, yaani wanaume na wanawake wanakusanya takataka na kuweka katika mifuko na baadae kwenye gari linalochukua uchafu huo na kwenda kutupa katika eneo maalumu, yaani jalalani.

Usafi wa mazingira ambapo, watu wanaweka takataka kweye gari lililosimama, baada ya kukusanya kutoka kwenye makazi ya watu, na baadae hupelekwa jalalani kumwagwa. Hii husaidia kuzuia harufu na magonjwa ya mlipuko.

Watu mbalimbali wamekusanyika na kufanya usafi wa mazingira kwa kutumia brashi na maji hii husaidia katika kuweka maene vizuri, kuzuia harufu mbaya na kupambana na magonjwa ya mlipuko kama vile kipindupindu.

Eneo la jalalani ambapo kuna gari linamwaga takataka, baada ya kukusanya kutoka kwenye makazi ya watu. Hii husaidia kwa ajili ya usafi wa mazingira, pia mahali hapa pana watu wanaochambua uchafu huo na kuokota makopo.

Eneo la kutupa takataka ambapo kuna watu na gari ambalo hutumika kuchukua uchafu, kutoka kwenye makazi ya watu na baadae kuleta mahali hapa, hii ni muhimu kwa ajili ya kutunza mazingira.

Kikapu cha plastiki chenye matobo pembeni, ambacho hutumika kuhifadhia takataka katika maeneo tofauti tofauti kama vile darasani, majumbani au ofisini hii husaidia katika usafi wa mazingira.

Eneo la jalalani ambapo takataka mbalimbali zilizowekwa kwenye mifuko zimetupwa baada ya kukusanywa kutoka kwenye makazi ya watu. Shughuli hii ni muhimu kwani husaidia katika usafi wa mazingira na kuzuia magonjwa ya mlipuko

Wakandarasi wa maji wanatengeneza miundombinu ya maji katika eneo hili, ili kusaidia usambazaji wa bidhaa hiyo kwa ajili ya matumizi mbalimbali, kama vile majumbani na umwagiliaji wa mazao shambani ili kuongeza ufanisi wa uzalishaji.